Shughuli za kutoa huduma za serikali kwa wananchi zinaendelezwa hapa. Kila mmoja hapa ofisini amevalia sare ya kazi ambayo ni shati nyeupe na kaptura nyeusi. Kuna waliosimama na wengine wameketi. Wanapiga gumzo huku wakitabasamu.

Hii ni ofisi ya kutoa huduma za serikali kwa wananchi. Kuna mwanamke mmoja amesimama mbele ya watu akiwa amevalia sare za kazi. Pia watu wameketi kwenye viti wakisubiria huduma mbalimbali.

Shughuli za kutoa huduma za serikali kwa wananchi zinaendelea hapa. Mwanamke mmoja aliyevalia sare za kazi ameketi mbele ya tarakilishi. Anatabasamu huku akimhudumia binti aliyeketi mbele yake.

Hii ni sehemu ya kutoa huduma za serikali mwa wananchi. Wanawake wawili wameketi. Mbele yao kuna tarakilishi. Wamevalia sare za kazi huku wakihumdumia mwanamme aliyeketi mbele yao.

Hii ni ofisi inayotoa huduma za serikali kwa wananchi. Wahudumu wameketi na mbele yao kuna tarakilishi kwa kila mmoja. Watu wengine wameketi kwenye viti huku wakisubiri kuhudumiwa kwa njia mbalimbali.

Hema limewekwa kwenye uwanja. Ndani ya hema hili kuna huduma mbalimbali za serikali zinazotolewa kwa wananchi kama vile kupata kitambulisho, kujisajili na huduma ya matibabu inayojulikana kama SHA, mkopo wa kuwasaidia wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kiufundi, kupokea vyeti vya kuzaliwa na pia vifo.

Shughuli za kutoa huduma za serikali kwa wananchi zinaendelezwa hapa. Watu wameketi kwenye viti huku wakimsikiliza bwana mmoja anayewahutubia kwa umakini zaidi. Nyuma yao kuna wanaofanya kazi hapa wamevalia sare za kazi.

Hii ni ofisi inayotoa huduma za serikali kwa wananchi. Chumba hiki kimepangwa vizuri na kila kitengo kimeandika aina ya huduma kinachotoa. Hivyo mwananchi ataweza kusaidika kwa haraka kwa sababu kila kitu kimeandikwa ukutani. Pia kuna sehemu iliyotengwa ya kuuliza maswali au chochote kuhusiana na ofisi hii.

Ofisi ambayo inatoa huduma za serikali ndani yake kuna afisa anaye anafanya kazi hapa ambaye ni mwanamke. Amevalia kaptura nyeusi na blausi yenye rangi nyeupe na nyekundu. Picha ya raisi wa taifa la Kenya mheshimiwa William Samoe Ruto imetundikwa ukutani.

Hapa ni uwanjani. Kuna wachezaji kumi na wasita wa mpira wa kandanda ambao wanafanya mazoezi ya kukimbia. Vilevile, kuna sehemu maalum ambapo magoli huelekezwa. Pia, mpira mweupe upo hapa.

Wachezaji wanne wa mpira wa kandanda wapo uwanjani. Watatu wao wapo kwenye timu moja kisha mwingine ana timu yake tofauti. Kuna mpira ambao unachezwa nyuma yao mashabiki wanaotazama mpira wameketi huku wengine wamesimama.

Hii ni sehemu ya mashindano. Kuna watu saba, wanaume ambao wamevalia jezi maalum ya kukimbia. Kila mkimbiaji amevalia shati yenye jina la nchi yake kifuani. Pia kuna mashabiki wanaotazama mbio hizi wakiwa wameketi kwenye viti vya kijani kibichi.

Ofisi ya huduma centre kuna watu ambao wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma mbalimbali. Afisa mwanamke ambaye amevalia sare ya kitengo hiki ambayo ni sketi na sweta nyeusi pamoja na blausi yenye rangi nyeupe na nyekundu amesimama hapa.

Hema lipo kwenye uwanja, ndani yake kuna wahudumu wa serikali ambao wanawasaidia wananchi kupata nambari ya huduma. Wanatumia tarakilishi katika kazi yao. Wananchi wamepanga foleni huku kila mmoja akisubiria zamu yake.

Hii ni ofisi inayo toa huduma za serikali kwa wananchi. Kila mmoja hapa amevalia barakoa. Wanao fanya kazi huku wamevalia sare ambayo ni shati nyeupe na nyekundu. Wameketi kwenye viti na mbele yao kuna tarakilishi ya kuwasaidia katika shughuli zao.

Wachezaji wawili wapo uwanjani. Mmoja amesimama wima huku akiwa amevalia jezi nyeusi ilioandikwa nambari kumi na nne kifuani pia bendera ya nchi ya Kenya imechorwa hapa ameshika mpira mkononi, wa pili ni mwanamume aliye na jezi ya kijani kibichi nambari kumi na mbili mgongoni ameinama tayari kuupokea mpira.

Hapa ni barabarani, watu wengi wameshika shughuli zao kuelekea sehemu tofauti. Kunao wanatumia magari na wengine wanatembea kwa miguu. Nyaya za umeme zimeonganishwa pia kuna uchafu uliorundikwa kwenye mtaro ikiwemo makaratasi na chupa za plastiki.

Uwanjani kuna timu mbili zinazocheza mpira wa kandanda. Wachezaji hao wamevalia jezi na rangi nyeupe ya bluu huku wapinzani wao, wana nguo za kijani zenye nambari mgongoni. Mashabiki wanashabikia timu zao na mchezo huu unaongozwa na referee mwenye kiatu cheupe mguuni.

Shughuli za kutoa huduma za serikali kwa wananchi zimenoga hapa. Wanaohudumiwa na wanaohudumu ni wengi. Kila mmoja amevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa kama vile korona. Mwanaume aliyevalia shati jeupe anachukua picha kutumia simu yake ya rununu.

Shughuli za michezo zimenoga katika uwanja huu, wachezaji wa timu mbili za kandanda wanaucheza mpira, mashabiki na watazamaji wa mchezo huu wapo kule nyuma wakitazama na kushabikia.

Hii ni ofisi inayotoa huduma kwa wananchi. Kwenye ukuta kuna bango la kijani kibichi lililo na maandishi meupe. Anayewahudumia wananchi ni mwanamke anayesaidiwa na wafanyikazi wenzake watatu. Tarakilishi mbili zipo mbele yao, wanawashughulikia wateja wawili wanaume ambao wameketi kwenye viti.

Hii ni ofisi moja ya kutoa huduma kwa wananchi. Kwenye ukuta kuna kifaa chekundu ambacho huwa kinatumika kuzima moto. Vilevile kuna maandishi meupe yanayosema kwamba, hapa ni mahali ambapo yeyote anaweza kupata huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi. Anayetoa huduma hizi ameketi kwenye kiti akiwa na sare za kazi. Tarakilishi ipo mbele yake.

Hii ni ofisi inayotoa huduma za serikali kwa wananchi. Kuna watu wanne, wanaume wawili na wanawake wawili waliovalia sare za kazi. Mwanamke mmoja anatumia tarakilishi huku wakimsaidia mwananchi aliyeketi mbele yake.

Hii ni sehemu ya kutoa huduma za serikali kwa wananchi. Wanaofanya kazi hapa wameketi wakiwa wamevalia sare za kazi. Mbele yao kuna tarakilishi ambazo wanazitumia kuwahudumia wale walioketi mbele yao. Pia kuna wananchi waliokaa kwenye viti wakisubiri zamu yao.

Shughuli ya kutoa huduma za serikali kwa wananchi zinaendelea hapa. Kila mtu ofisini amevalia barakoa. Watendakazi nao kila mmoja ana sare ya kazi. Wanatumia tarakilishi iliyopo mbele yao.

Mwanamume mmoja anaonekana anawahutubiwa watu ameshika maikrofoni. Nyuma yake kuna bendera ya nchi fulani. Kando yake kuna bango limeandikwa Milimani high court civil division court to indispute resolutions and protection of rights and liberties .

Hii ni ofisi ya kutoa huduma za serikali. Kuna mhudumu ambaye anazungumza na wateja wake wawili, mwanaume na mwanamke. Kinachowatenganisha, wanaofanya kazi hapa na wananchi ni kioo maalum. Juu yake kuna maandishi tofauti ambayo yanatoa maelezo mbali mbali. Kwa mfano kuna nambari za kuwasaidia wananchi kutuma pesa kwa njia ya simu ili kuhudumiwa.

Hii ni ofisi inayosaidia katika kutoa huduma za serikali kwa wananchi. Mwanamume mmoja aliyevalia sare ya kazi ameketi. Mbele yake kuna meza iliyo na tarakilishi. Watu wanne wameketi mbele yake wakizungumza. Wawili wao wameshika vijikaratasi mikononi mwao.

Huu ni uwanja. Kuna wachezaji wawili wa timu tofauti ambao wanacheza mpira wa kandanda. Mmoja wao amevalia jezi lililoandikwa Betika. Pia kuna sehemu ambayo imewekwa viti. Hapa pametengewa mashabiki na wanaotazama wachezaji uwanjani.

Watu watatu wamesimama wima. Wawili wao wamesimama mbele ya vipaza sauti. Aliye katikati ni mwanamke ambaye ameteuliwa awe kiongozi fulani, hivyo anaapa kwa kutumia Bibilia kwamba atawatendea wananchi kazi. Nyuma yao kuna bendera nne za taifa la Kenya.

Hii ni ofisi inayosaidia katika kutoa huduma za serikali kwa wananchi. Kuna watu wawili mwanaume na mwanamke ambao wameketi wakiwasubiri watakao wahudumia. Kila mmoja wao ana tarakilishi ambayo anaitumia katika kazi yake. Mbele yao kuna viti viwili.